Kuna mchezo unaendelea wa mpira, mmoja wa wachezaji ana sare iliyoandikwa Otieno kwenye sare hiyo kuna namba kumi na tisa, mwingine anapiga mpira na kichwa na kuna mashabiki wanaonekana kuangalia.

Huyu ni mstaafu Rais Uhuru Mwigai Kenyatta kando yake ni bibiye Margret Kenyatta mstaafu rais anaonekana kuwa ameshikilia biblia mkononi akila kiapo kwa wakenya pia kuna maikrofoni pale zinatumika kupaza sauti.

Mtukufu rais William Samoei Ruto anaapishwa anaonekana anashikilia biblia na kando yake ni mkewe Rachael Ruto .